Kifaa cha kufuta ubao nyeupe kimewekwa kando na ubao. Sakafu za jengo hili ni ya marumaru. Kunayo rula ya mbao pia iliyo kando.

Bodi nyeupe ulioko kwenye ukuta wa saruji, umeandikwa na kalamu ya wino ya kufutika. Baadhi ya majina yameambatana na majukumu. Sakafu umewekwa vigae, huku mlango ukiwa ni wa mbao. Vilevile, kuna vifaa vya usafi kama vile kifagio na kifaa cha taka.

Kompyuta hiki kina kiibodi na kipanya ambavyo ni vifaa vya kuingiza data. Vilevile kina kiwamba ambacho ni kifaa cha kuonyesha ama kutoa taarifa. Kinaweza kikatumika kwenye nyanja za elimu, mawasiliano, kwenye biashara na burudani, kwa watu binafsi ama kwa mashirika. Kinaweza kurahisisha kazi na kina manufaa kubwa.